Chumba cha wodi. Wagonjwa ni wawili. Mmoja amepata nafuu na anaweza keti. Mmoja ameekwa kwenye mashine na hapo kando yake kuna vila ambavyo mgonjwa anahitaji kama vile shashi, kuna vikombe, kuna maji ya kunywa, kuna besheni.

Mafuriko, kila mahali kwenye mazingira imejaa maji. Sehemu ya majumba yamejazwa na maji na hata kazi za binadamu haziendelei sawa. Watu wanatembea kwenye mafuriko na gari linajaribu kutoka kwenye mafuriko hayo kwa sababu njia pia imejaa maji.

Mjeruhiwa hospitalini, amelalia machela. Amewekewa bandeji kichwani na nyingine mkononi. Kando yake kuna sahani na kikombe, inayoashiria kuwa hupewa chakula cha mgonjwa.

Pakiti ya dawa za virutubisho na madini mwilini. Vinatumika wakati ambapo idhini imetoka kwa daktari, dawa zinatumika kukinga magonjwa inatumika mara moja kwa siku na tembe ni sitini kwenye pakiti.

Dawa za kiasili ambazo zilikua zinatumika na waganga wa kitambo kutibu magonjwa na ata kusaidia watu kuitafuta vitiu vyao. Kuna dawa za kusaga, kiuna dawa kwenye chupa. Na ata kuna vifaa vya kitambo kama vile malenge.

Elimu kwa wasichana wanafunzi ambao wamefikisha umri wa kuona hedhi. Mama huyu amesimama mbele huku akiwaonyesha jinsi ya kutumia sodo wakati ambapo wanaona hedhi zao, huku mwingine ameketi akimtazama jinsi ambavyo anapeana elimu yake.

Hema ambayo imewekwa kwa ajili ya kufanyia watu chanjo. Kwenye hema una viti vya watu kukalia na viti vya sehemu ya madaktari. Daktari anamfanyia mama mmoja chanjo huku mwengine amesimama akiangalia.

Daktari wa meno pamoja na mgonjwa wake amevalia barakoa miwani, glovu na amebeba vifaa vya kufanya kazi yake huku mgonjwa ametulia amefunikwa macho na miwani huku akitengenezewa meno yake kwa ajili ya matibabu.

Tembe za vitamini zimewekwa kando ya chupa yao. Tembe hizi hutumika kutibu mgonjwa wa mifupa, sana sana watoto wadogo ambao wako katika umri ambao unawezesha kuwafanya wawe na shida kwenye mifupa yao.

Dawa za vitamin D .Dawa zimewekwa kwenye chupa. Dawa hizi zinasaidia mifupa, moyo, mishipa na hata kwenye kinga za mwili. Hizi ni tembe bila shaka zimewekwa kwenye chupa.

Boksi mbili yenye dawa ya virusi vya measles, mumps na rubella pamoja zimewekwa pamoja, chupa mbili na hata sindano pia imewekwa hapa.